Mtu alievaa flana nyeupe akiwa amesimama kwenye mashine ya kielektroniki inayomuwezesha kutoa fedha kutoka kwenye benki ya "KCB", hali kadhalika benki hii hutoa huduma nyinginezo, kama mikopo, kufungua akaunti na ajira kwa umma.

Eneo la benki likiwa na watu waliovaa nguo za rangi tofautitofauti, mmoja akiwa amesimama kwenye meza yenye rangi ya kahawia, akiwa anapokea maelekezo kutoka kwenye dawati la maulizo.

Kundi la watu wanne wakiwa wamekaa kwenye meza ndani ya baa au klabu ya usiku, mmoja wa watu hao ni mwanamke aliyevaa fulana nyeupe akiwa anaongea na wanaume watatu waliokaa mezani, mezani kuna chupa za vinywaji na glasi, mandhari ya nyuma inaonyesha rafu zilizojazwa na chupa za pombe, ikidhibitisha kuwa ni eneo la baa, watu wanaonekana wakifurahia mazungumzo na vinywaji.

Kundi la wanawake waliokusanyika eneo la baa, hulu mmoja wao akiwa ameshika chupa ya mvinyo, ameketi katika moja ya meza iliyojaa mvinyo glasi zilizojazwa aina tofauti ya vinywaji na sahani ndogo ya vitafunwa.

Sehemu ya baa yenye watu wengi waliovaa ngozi za rangi tofautitofauti, baa hii ina vinywaji vya aina tofauti vilivyopangwa vizuri katika rafu, baa hii ina televisheni ambayo watu huangalia vipindi kama michezo na tamthilia.

Eneo la baa likiwa na viti vinne virefu vyenye rangi nyekundu. Baa hii ikiwa na rafu upande wa kushoto na kulia zenye vinywaji tofautitofauti, pamoja na televisheni iliyopo katikati ya rafu hizo mbili.

Eneo la baa lenye viti na meza nyingi za rangi ya kahawia, baa hiyo ina rafu ambayo vinywaji vimewekwa kwa mpangilio mzuri. Eneo hili ni maalumu kwa ajili ya watu kuja kupata vinywaji wakiwa wanapumzika.

Eneo la baa linalowaka taa la rangi nyekundu na kijani. Baa hii ina vinywaji vya aina tofautitofauti zilizopangiliwa katika rafu, baa hii pia ina samani ya aina ya makochi ambapo watu hufika hukaa, wakiwa wanapata vinywaji vya aina tofautitofauti walivyokwisha kuagiza.

Mazingira ya ndani ya wakala wa magari, ambapo magari mapya yamepangwa kwa mpangilio safi na wa kuvutia, kuna meza ya kioo katikati ya eneo hilo ikiwa na baadhi ya vitu vya ofisi na mtu mmoja ameketi jirani jambo linaloashiria shughuli za kawaida za kibiashara au huduma kwa wateja, mazingira haya yanaashiria utulivu na hadhi ya biashara ya magari.

Gari lenye rangi ya kijivu likiwa kwenye yadi tayari kwa kuuzwa. Yadi hii hujishughulisha na uuzaji huu wa vyombo vya moto aina ya magari, ambavyo hutumika kama vyombo vya usafiri, ili kuweza kurahisisha shughuli za usafirishaji kutoka sehemu moja hadi kwa nyingine.

Gari lenye rangi nyeupe likiwa ndani yadi kubwa. Ndani ya yadi hii kuna magari mengine ambayo yameengeshwa na yapo tayari kuuzwa. Vyombo hivi vya moto husaidia kwenye usafirishaji wa watu, kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Gari lenye rangi ya kijivu lililo egeshwa katika yadi kubwa ya magari, pembezoni mwa gari hili kuna gari lingine lenye rangi nyeupe, vyombo hivi vya moto hutumika kama vyombo vya usafiri, kwani husaidia katika shughuri ya usafirishaji kutoka sehemu moja hadi nyingine

Mashine ya kisasa ya kiautomatiki inayosaidia katika uuzaji wa bidhaa aina ya maziwa. Mashine hii ina sehemu ya kutoa maziwa ambapo wateja wanaweza kuweka chupa zao, na kujaza maziwa kiasi wanachotaka kuanzia shilingi kumi.

Mashine ya kisasa ya kuuza maziwa iliyoko ndani ya jengo, ikiwezekana duka la bidhaa za maziwa au cha kusambaza maziwa. Mashine hii imepambwa na picha za ng'ombe na chupa za maziwa ikionyesha huduma ya maziwa safi yaliyosindikwa.

Jokofu la kisasa linalosaidia katika upatikanaji na uuzaji wa maziwa yaliyosindikwa. Mashine hii ina rangi ya bluu na nyeupe na inaonekana kama jokofu la kujihudumia; ambapo wateja wanaweza kupata maziwa safi na yaliyosindikwa. Hii inaashiria mabadiliko katika jinsi bidhaa ya maziwa zinavyouzwa, ikitoa njia rahisi na ya kisasa ya kupata maziwa.

Jokofu ya kisasa la kiautomatiki linalosaidia katika uuzaji na upatikanaji wa maziwa. Jokofu hili lina pande kuu mbili, moja ikiwa ya kuwekea chombo ambacho mnunuaji anafika nacho ili kuweza kupata maziwa hayo na sehemu ya pili ikiwa ya kuweka fedha na kujipimia kiasi cha maziwa unachotaka.

Sehemu ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa aina ya maziwa. Duka hili lina jokofu la kisasa linalosaidia katika upatikanaji wa maziwa. Jokofu hili kubwa la kisasa lina sehemu kuu mbili, moja ikiwa ya kuwekea chombo ambacho mnunuzi hufika nacho ili kuweza kupata maziwa na sehemu ya pili ikiwa kuwekea fedha.

Mtu mmoja aliyevaa fulana rangi nyeupe akiwa anatumia mashine akiwa automatiki ya kuuza maziwa, mashine hii ya kisasa husaidia katika upatikanaji wa maziwa bila ya kuwa na muhudumu, kwani mnunuaji ufika na chombo chake pamoja na fedha ambavyo uwekwa kwenye mashine hiyo kwenye pande mbili tofauti na maalumu.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, ambapo kuna majokofu mawili maalumu. Jokofu la kwanza liliopo upande wa kushoto ni maalumu kwa ajili ya upatikanaji wa maziwa, na la pili likiwa kwa ajili ya upatikanaji wa bidhaa zinazohusiana na saladi.

Duka la bidhaa za maziwa lenye bango kubwa juu yake lenye maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyekundu na nyeupe na orodha ya bidhaa kama vile maziwa freshi mara mtindi, keki, na mayai duka ilo linamlango na madirisha ya bluu yaliyofunguliwa ikionesha ndani yake kuna rafu na bidhaa zitokanazo na maziwa.

Jengo lenye milango miwili ya blue na juu ya milango hiyo kuna bango lililoandikwa kwa wino wa rangi nyeupe, mbele ya jengo kuna watu wawili wamesimama karibu na jokofu kubwa la kuonyesha bidhaa ambalo linaonekana kuwa na bidhaa za maziwa au vinywaji vingine vitokanavyo na maziwa.

Muuzaji wa maziwa akiwa amesimama na kuangalia ujazo wa maziwa yanayotakiwa kuingia kwenye dumu, maziwa hayo hutumika na binadamu kutengeneza chai na hata viwandani kutengeneza bidhaa kama chokoleti na kadhalika.

Duka la maziwa na nje ya duka hilo amesimama muhudumu au muuzaji wa maziwa hayo. Ndani ya duka hilo kuna jokofu la kisasa lenye sehemu mbili, moja ikiwa ya kuwekea chombo ilikupata maziwa na sehemu ya pili ikiwa kuwekea fedha ilikuweza kupata maziwa hayo.

Duka la rangi nyeupe lenye maandishi juu yake yanayoeleza kwamba duka hilo hutoa huduma ya uuzaji za bidhaa zinazotengenezwa na maziwa, nje ya duka hilo yupo mnunuzi akiwa amefika ili kuweza kununua maziwa.

Watu waliovaa nguo za rangi tofauti tofauti, wakiwa awameketi na mikono wakishikilia glasi zenye maziwa. Maziwa haya utokana na mifugo na husaidia kuwapa madini ya 'calcium' inayoimarisha mifupa na meno.

Duka kubwa, lenye rangi nyeupe na rangi ya machungwa, likiwa limeandikwa na maandishi yenye rangi ya bluu. Duka hilo linajihusisha na uuzaji wa maziwa na wanunuaji wakiwa ni wakinamama wakiwa wamefika katika duka hilo, ili kuweza kupata huduma hiyo ya maziwa. Maziwa hayo hufaa kwa ajili ya matumizi ya watoto, kwani huwaongezea kalsiamu ambayo huimarisha meno na mifupa.

Duka kubwa lenye bidhaa tofautitofauti zitokanazo na maziwa, bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu katika mpangilio mzuri na zipo tayari kwa ajili ya mauzo ambapo wateja hufika ,ili kuweza kupata bidhaa hizi, ambazo zitakidhi mahitaji yao ya kila siku.

Duka lenye rangi ya bluu na kijani pamoja na kahawia linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa. Ndani ya duka hili yupo mhudumu mwenye jinsia 'ke' akiwa amevaa nguo ya rangi nyekundu na barakoa.

Jokofu la kisasa lenye sehemu mbili linalosaidia katika upatikanaji wa maziwa na mtu aliyevaa fulana ya kijivu na suruai ya bluu akiwa amesimama pembezoni, sehemu ya kwanza ikiwa ni maalumu kwa ajili ya kuekea chombo ili kupata maziwa na sehemu ya pili ikiwa ni yakuekea fedha.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, duka hili lina picha kama vile maziwa na vitindi, ndani ya duka hili kuna jokofu la kisasa lenye sehemu mbili, sehemu ya kwanza ikiwa kwa ajili ya kuwekea chombo ambacho mnunuzi hufika nacho kuweza kupata maziwa, na sehemu ya pili ikiwa ya kuwekea fedha ili kuweza kupata maziwa hayo.

Jokofu la kisasa lenye rangi ya bluu, likiwa limeandikwa kwa maandishi makubwa kwa rangi nyeupe. Jokofu hili ni maalumu kwa kuuza maziwa, na lina sehemu kuu mbili, moja ikiwa ni kwa ajili ya kuwekea chombo, ili kupata maziwa na sehemu ya pili ikiwa ni kwa ajili ya kuweka fedha na kupatiwa maziwa.

Muuza duka la bidhaa tofautitofauti, akiwa amezaa sweta la rangi ya kijivu, muuza duka huyu anapima maziwa akiwa ameshikilia chujio, yakiwa yanaingia kwenye chombo cha mnunuaji.

Jokofu kubwa la kisasa la bluu lenye maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe na njano, jokofu hili husaidia katika upatikanaji wa maziwa na lina sehemu mbili, sehemu ya kwanza ikiwa sehemu ya kuweka fedha na sehemu ya pili ikiwa ya kuweka chombo ambacho mnunuaji amefika nacho ili kuweza kupata maziwa.

Jokofu la kisasa lenye maziwa ndani yake pembezoni mwa jokofu hilo amesimama muhudumu akiwa amevaa nguo za rangi ya bluu, jokofu hilo la kisasa lina pande mbili moja ikiwa ya kuwekea chombo ambacho mnunuzi amekuja nacho ili kuweza kupata maziwa, sehemu ya pili ikiwa ni sehemu ya kuweka fedha ambayo itakayomsaidia mnunuzi kuweza kupata maziwa hayo.

Watu watano wamesimama mbele ya mashine maalumu inayotoa maziwa, mashine hii iko ndani ya jengo lenye bango la maandishi makubwa yaliyo andikwa kwa rangi ya bluu, pembeni ya mashine kuna mitungi kadhaa ya chuma yenye maziwa ndani ikionyesha hatua za usambazaji na uhifadhi wa maziwa kabla ya kuyaingiza kwenye mashine.

Muuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa. Muuzaji huyo akiwa amevaa shati la rangi ya bluu, na bidhaa hizi ni aina ya mitindi yenye ladha tofautofauti na zingine zikwa zimepangiliwa vizuri kwenye rafu ya rangi ya kahawia.

Duka kubwa lenye jokofu la kisasa linalouza maziwa, maziwa haya hufaa sana kwa matumizi ya watoto hata viwandani kwa kutengeneza bidhaa kama chokoleti na kwa watoto huwapa madini ya kalsiamu ambayo huimarisha mifupa na meno.

Jokofu la kisasa lenye maziwa ya ng'ombe, ambalo limezungukwa na wauzaji waliovaa makoti ya rangi nyeupe, na wanunuzi ambao wameshakwisha kununua maziwa. jokofu hili huwa na maziwa ndani yake, ambayo maziwa hayo hufaa sana kwa matumizi ya watoto, kwani huwapa madini ya kalishiamu yanayoimarisha mifupa na meno.

Jokofu la kisasa lenye maziwa ndani yake, jokofu hili huwasaidia watumiaji wa maziwa kuweza kupata maziwa. Maziwa haya hufaa kwa matumizi ya watoto, hata viwandani kwa kutengeneza bidhaa kama chokoleti.

Jokofu la kisasa lenye rangi ya bluu lenye maandishi yoandikwa kwa rangi nyeupe. Jokofu hili husaidia katika upatikanaji wa maziwa na lina pande kuu mbili. Upande wa kwanza ikiwa kwa ajili ya kuwekea chombo ambacho mnunuzi atakuwa nacho ili kuweza kupata maziwa. Sehemu ya pili ikiwa kwa ajili ya kuwekea fedha ambayo mnunuzi huweka ili kupimiwa maziwa kutokana na fedha aliyoweka.

Jokofu la kisasa lenye rangi ya bluu. Jokofu hili lina pande mbili; moja ikiwa ni yakuwekea chombo ambacho mnunuaji hufika kwa ajili ya kupata maziwa, na sehemu ya pili ikiwa ya kuwekea fedha ili kumsaidia mnunuaji kupata maziwa. Jokofu hili hufaa sana kwa uuzaji na upatikanaji wa bidhaa aina ya maziwa

Jokofu la kisasa lenye rangi ya bluu ya nyeupe likiwa lina picha ya mnyama au mfugo aina ya ng'ombe. Jokofu hili la kisasa lina pande kuu mbili na husaidia katika upatikanaji wa maziwa. Sehemu ya kwanza ikiwa ya kuwekea chombo ambacho mnunuzi hufika nacho kwa ajili ya kupata maziwa. Na sehemu ya pili ni sehemu ya kuwekea fedha ambayo mnunuzi huja nayo ili kuweza kupimiwa maziwa kutokanana fedha aliyokuja nayo.

Jokofu la kisasa lenye sehemu mbili, linalosaidia upatikanaji wa maziwa, sehemu ya kwanza ikiwa ni sehemu ya kuwekwa chombo ambacho mnunuaji amekuja nacho ili kupata maziwa na sehemu ya pili ikiwa sehemu ya kuwekea fedha ili kupata huduma hiyo.

Jokofu kubwa la kisasa la kibiashara ambalo mlango wake umefunguliwa, ikionyesha ndani yake kuna vyombo vya chuma vinavyofanana na vile vya kuhifadhia maziwa. Jokofu hili limepambwa kwa rangi za kijani na bluu, na ina maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyekundu, pamoja na picha ya mtoto na ng'ombe ikionyesha matumizi yake ya kuhifadhi bidhaa ya maziwa.

Watu wawili wakiwa wanapanga bidhaa zinazotokana na maziwa. Bidhaa hizi zikiwa zimepangiliwa katika mpangilio mzuri kwenye rafu, bidhaa hizi zinapangwa na wahudumu wawilii na katika rafu hizo kuna rebo zenye rangi nyeupe zikionyesha bei ya bidhaa ambayo mnunuzi atataka kununua.

Jokofu la kisasa la maziwa lenye rangi nyeupe na bluu, Joko hili lina pande kuu mbili moja ikiwa ni kwaajili ya kuweka chombo ambacho umeweza kufika nacho ili kupata maziwa na pande ya pili ikiwa ni kwaajili ya kuweka fedha ili kupata maziwa hayo.

Duka kubwa linawaka taa likiwalimeandikwa na maandishi ya wino wa bluu likiashiria ni duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa, ndani ya duka hilo kuna wateja waliokwisha kufika ili kupata huduma hizo na bidhaa hizi zinatokana na maziwa zikiwa ni keki chokoleti na kazalika.

Majokofu manne ya kisasa yenye rangi ya bluu, njano, kijani na nyekundu, majokofu haya husaidia katika utoaji wa maziwa. Kuna upande kwa ajili ya kuweka chombo ili kupata maziwa na upande mwingine ni kwa ajili ya kuweka fedha.

Jokofu la kisasa la maziwa ya ng'ombe, maziwa haya hufaa sana kwa matumizi ya watoto kwani huwapa madini ya kalsiamu ambayo huimarisha meno na mifupa, alikadhalika maziwa haya hufaa sana kwa matumizi ya kutengeza bidhaa kama chokoleti.

Duka kubwa lenye jokofu la kisasa linalosaidia katika upatikanaji wa maziwa. Duka hili pia hujihusisha na uuzaji wa bidhaa zinazotengenezwa kutokana na maziwa. Jokofu hili lina pande mbili moja ikiwa ya kuekea chombo ambacho mnunuzi hufika nacho ili kuweza kukinga maziwa na sehemu ya pili ikiwa kuwekea fedha ambayo itamsaidia mnunuzi kuweza kupata maziwa.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa. Ndani ya duka hilo kuna jokofu kubwa la kisasa ambalo husaidia katika upatikanaji wa bidhaa hiyoo. Jokofu hili lina pande mbili, moja ikiwa ya kuwekea chombo ambacho mnunuzi hufika nacho kwa ajili ya kupata maziwa hayo, na sehemu ya pili ikiwa ya kuwekea fedha ili kupata maziwa.

Jokofu kubwa la kisasa lenye rangi ya bluu, ambalo husaidia katika uuzaji na upatikanaji wa maziwa. Jokofu hili la kisasa lina sehemu kuu mbili, moja ikiwa kuwekea chombo ambacho mnunuzi hufika nacho ili kuweza kupata maziwa, na sehemu ya pili ikiwa kuweka fedha, ili kuweza kupata maziwa hayo.

Jokofu la kisasa la maziwa ya ng'ombe ambapo mtumiaji hufika ili kuweza kupata bidhaa hiyo. Maziwa hayo hufaa sana kwa matumizi ya watoto kwani huwapa madini ya kalsiamu, ambayo huimarisha meno na mifupa.

Mwanamke akimimina maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa cha plastiki chenye mpini hadi kwenye kikombe cha kupimia. Yupo ndani ya duka linaloonekana kuwa na rafu za bidhaa nyuma yake, na picha ya ng'ombe imetundikwa ukutani. Hali inayoashiria biashara ya bidhaa za maziwa.

Wauzaji wa samani aina ya viti, vikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa viti hivi vyenye rangi ya kahawia vinafaa kwa matumizi ya kukaliwa vimetengenezwa kwa mbao, zitokanazo na miti aina ya mvule au mninga ambao hufaa kwa shughuli za useremala.

Meza kubwa yenye rangi ya kahawia inayotengenezwa na mbao zitokanazo na miti aina ya mninga na mvule. Meza hii hufaa kwaajili ya kukaliwa na watu nane kwa matumizi ya kupata chakula nyumbani, mahotelini na sehemu nyingine.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa samani aina ya makochi. Ndani ya duka hili kuna mandhari nzuri, yenye taa angavu zikitoa mwanga mzuri. Makochi haya yenye rangi ya kahawia hufaa kwa matumizi ya kukaliwa, na hutengenezwa kwa mbao za aina ya mninga na mvule ambao husifika sana kwa uimara wake.

Wauzaji wa samani wanaojishughulisha na uuzaji wa viti. Viti hivi vyenye rangi ya kijivu vikiwa bado kwenye karakana vikiendelea kupigwa rangi. Samani hizi zimetengenezwa kwa mbao zinazotokana na miti aina ya mvule na mringa ambayo hujulikana kwa uimara wake ambao husaidia katika utengenezaji wa samani kama viti na vitanda.

Analojihusisha na uuzaji wa samani aina ya makochi miti na makabati yanayotengenezwa na mbao zitokanazo na miti kadha wa kadha zamani hizi zimepangwa kwa mpangilio mzuri na ziko tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja wenye uhitaji wa bidhaa hizi zitokanazo na miti kama vile mninga na mvule.

Duka la samani lenye makochi ya rangi nyeusi na kahawia pamoja na meza yenye mapambo juu yake. Samani hizi hutengenezwa kwa mbao zenye asili ya miti wa mvule na mninga.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa samani aina ya makochi. Samani hii hutengenezwa na mbao zenye asili ya miti ya mvule na mninga kwa sababu ya uimara wake, aidha samani hii hutumika kwa ajili ya matumizi ya kukaa.

Muonekano wa ndanu wa duka la samani likiwa na viti, sofa na meza zilizopangwa kwa utaratibu unaovutia wateja. Samani za mbao na za kutengenezwa kwa nyenzo mbalimbali zipo katika unaowawezesha wateja kuzitembelea kwa urahisi, huku taa za dayali zikitoa mwngaza mzuri unaochochea wateja kufika dukani hapo ili kununua samani hizi.

Meza ya duara iliyopo kwenye karakana ikiendelea na matengenezo. Meza hii imetengenezwa na mbao zenye asili ya miti ya mminga na mvule ambayo ni imara sana, aidha meza hii hutumika nyumbani kwa ajili ya kulia chakula.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa samani aina ya makochi. Samani hiyo hutengenezwa na mbao zenye asili ya miti ya mvule na mninga kwasababu ya uimara wake. Aidha, samani hii hutumika kwa ajili ya matumizi ya kuketi.

Wauzaji wa samani wanaojishughulisha na uuzaji wa rafu zenye droo. Rafu hizi zenye droo zina rangi nyeupe na droo zikiwa zimepakwa rangi ya kahawia. Rafu hizi hutengenezwa kwa kwa mbao aina ya mninga au mvule kwa sababu ni imara sana.

Meza ya duara ikiwa imezungukwa na viti vingi, meza hii bado ipo kwenye karakana inayotumika kwa ajili ya kulia chakula majumbani, mahotelini na kadhalika. Meza hii imetengenezwa kwa mbao zenye asili kutoka kwenye miti ya asili ya mininga na mivule.

Wauzaji wa samani wanaojishughulisha na utengenezaji na uuzaji wa vitanda, kitanda hichi chenye rangi ya kahawia kikiwa tayari kwaajili ya kuuzwa kimetengenezwa kwa mbao zenye asili ya mvule na mninga ambazo husifikwa kwa uhimara wale

Wauzaji wa samani wanaojihusisha na wauzaji wa vitanda. Kitanda hiki kikiwa cha rangi nyeupe na kikiwa na godoro juu yake. Hiki kitanda kimetengenezwa na mbao zenye asili ya mninga na mvule, ambayo hufaa sana kutengeneza samani za aina hizi.

Wauzaji wa samani wanaojihusisha na uuzaji wa samani aina ya kotanda. Kitanda hiki kimepakwa rangi ya kahawia na bado kipo kwenye karakana kwa ajili ya matengenezo ili kuweza kumfikia mtumiaji wa mwisho na kukidhi mahitaji yake binafsi.

Kundi la watu sita wakiwa wameketi kwenye meza za chakula ndani ya chumba chenye mapambo ya kisasa hasa sofa ndefu ya rangi ya manjano yenye mito mingi. Watu hawa wakiwa wanapata chakula huku wakiwa wanazungumza hii ni kuashiria wazi kwamba hii ni sehemu mgahawa au eneo la kula ndani ya Hoteli.

Eneo la mapokezi la hoteli lenye madhari ya kisasa, ambapo wapo watu watatu wenye jinsia ya ME, waliosimama mpokezini hapo, kwenye sehemuhii ya mapokezi kuna kibao kinacho waelekeza wageni sehemu ya kulipia na kuchukua vitambuisho kwa ajili ya vyumba vyao.

Watu waliyo vaa nguo za rangi tofauti tofauti wakiwa katika eneo la duka , Duka hili lina bidhaaa tofauti tofauti ziki wemo matunda kama vile ndizi, maparachichi yaliyo pangwa katika mezaa za kahawia, Wanunuzi wamefika ili kuweza kununua bidhaa hizi kwa matumizi ya nyumbani.

Duka dogo lenye bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangiliwa katika rafu na muuzaji, akiwa akiwa ameketi. Bidhaa hizi hufaa kwa matumizi ya binadamu ili kuweza kukidhi mahitaji yao ya kila siku.

Meza ya soko iliyosheheni bidhaa mbalimbali za vyakula, zikiwemo: mbogamboga kama kabichi, karoti, pilipili hoho na matango pamoja na bidhaa kavu zilizowekwa kwenye ndoo na mifuko. Watu wanaonekana karibu na meza hiyo, wakishiriki katika ununuzi wa bidhaa hizo zitokanazo na kilimo.

Watu waliovaa nguo za rangi tofauti tofauti walioko katika eneo la soko lenye wafanyabiashara wengi wanaouza bidhaa zitokanazo na kilimo, bidhaa hizi ni pamoja na nafaka na matunda, uwepo wa soko hili la wazi zaidi katika kuingiliano moja kwa moja kati ya wauzaji na wanafunzi wa bidhaa wakiwa sokoni hapo.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo wauzaji na wateja wamekusanyika, kuna bidhaa mbalimbali za chakula kama matunda na mboga zikiwa kwenye meza na vibanda, baadhi ya watu wamekaa kwenye viti na miamvuli mikubwa imefunguliwa kutoa kivuli, hali hii inaakisi mazingira ya soko la ndani.

Eneo la soko lenye watu wengi, soko hili limefunikwa na paa la bluu ambalo linatoa kivuli na husaidia shughuli ya biashara kuendeshwa bila kuathiriwa na hali ya hewa. Katika soko hili bidhaa zimepangwa chini kwenye sakafu na baadhi kwenye meza, pia wateja wakiwa wanazungumza na wauzaji wa bidhaa hizo, ili kutaka kununua bidhaa hizo.

Mandhari ya soko la wazi linalovutia na lenye shughuli nyingi, watu wengi wamekusanyika sokoni wakijishughulisha na shughuli mbalimbali za kibiashara kama kuuza na kununua bidhaa. Bidhaa zinazouzwa ni mboga mboga na matunda kama nyanya, ndizi, pilipili, mboga za majani na mazao mengine ya kawaida ya nyumbani.

Muuzaji wa duka aliyevaa shati la rangi ya bluu na koti la rangi ya bluu, akiwa ameketi na mkononi mwake ameshika gazeti. Mhudumu huyu akiwa dukani kwake anauza bidhaa zitokanazo na kilimo, kama vile matunda na mbogamboga .

Mfanyabiashara akiwa ameketi sokoni na amevaa aproni huku akiwa ameshikilia chombo chenye nyanya zilizoiva ndani yake, aidha muuzaji huyu huuza vitu, kama vile; nyanya , mbogamboga na maharage, vyote hivi vinatokana na shughuli ya ukulima.

Watu wawili wakiwa wameketi mmoja akiwa amekalia kiti cha rangi ya bluu mwingine kiti chekundu wakiwa wamekaa nje ya jengo, linalo toa huduma za kifedha huduma hizo ni pamoja na kutoa hela au kuweka hela.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki yenye sehemu maalumu ya kuwekea kadi ya benki. Mashine hii humsaidia mtu kuthibitisha malipo na humsaidia kuweza kulipia bidhaa tofautitofauti anazokwisha kuzinunua anapoenda sehemu kama dukani ama hotelini ili kuweza kupata chakula.

Jengo kubwa la gorofa ambapo vyombo aina ya pikipiki zikiwa zimeegeshwa nje ya jengo hili, jengo hili hutoa huduma za kifedha kama vile kutoa au kutuma fedha kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine.

Nyumba kubwa aina ya gorofa zilizopakwa rangi ya kupendeza, nje ya nyumba izo kuna nguzo refu za umeme zilizosimama imara zinazo akikisha nishati ya umeme inasambazwa vizuri, nyumba izo hufaa kwa kupangishwa na watu huishi ndani ya nyumba izo.

Majengo mawili marefu yaliyojengwa kwa usanifu wa kisasa katika eneo la mjini. Kuta za majengo zimejengwa kwa madirisha makubwa ya kioo yanayoakisi anga la bluu lenye mawingu machache. Majengo haya ni maalumu kwa ajili ya huduma za kupangishwa ama kununuliwa, ikiwa ni makazi ya watu.

Nyumba kubwa aina ya ghorofa iliyopakwa rangi ya kupendeza. Nje ya nyumba hii yupo mtu aliyevaa koti lenye rangi ya kijivu amesimama. Nyumba hii ni maalumu kwa ajili ya kupangishwa, na hufaa kama makazi ya binadamu.

Bango kubwa la matangazo lililotundikwa kwenye jengo la biashara, bango hilo lina rangi mbili kuu ikiwemo nyekundu na nyeupe, maandishi kwenye bango hilo yanasomeka "Mali ya biashara inauzwa".

Eneo la ndani la duka kubwa la kisasa linalojihusisha na uuzaji wa nguo, ambapo kuna nguo nyingi zikiwa zilizopangwa kwenye raki au nikini, nguo za aina mbalimbali kama za watoto za kulalia zikionekana zikining'inia, zikionyesha uteuzi mpana wa bidhaa za mavazi.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la kisasa la nguo lenye rafu nyingi zilizosheheni nguo za aina mbalimbali, zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa nguo za jinsia zote na umri tofauti zinaonekana zikiwemo mashati, suruali na sukafu zote zikionyesha mpangilio wa bidhaa tayari kwa wanunuzi.

Duka la nguo ndani ya jumba la maduka likiwa na nguo nyingi za wanaume zikiwemo suti, mashati na suruali zilizopangwa kwenye rafu na stendi. Mabango yenye picha za wanaume waliovaa nguo hizo yanaonekana ukutani na taa za kisasa zinaangazia eneo la mauzo.

Sehemu ya duka la viatu ndani ya jumba la manunuzi lenye mwangaza mzuri, rafu imepangwa kwa mpangilio wa kisasa na imejaa viatu vya watoto vyenye mitindo mbalimbali kwanzia vya michezo hadi viatu vya kawaida. Kila jozi imeshikiliwa kwenye ndoano maalumu na bei imewekwa wazi ili wateja waweze kuchagua kwa urahisi.

Duka kubwa la kisasa, lenye watu wengi waliovaa nguo za rangi tofautitofauti. Ndani ya duka hili wapo wateja waliofika kwa ajili ya kununua nguo, na nguo hizi zikiwa ni kama vile: mashati, suruali na sare za shule. Pia, nguo hizi zimepangiliwa kwa mpangilio maalumu unaowawezesha wanunuzi kuchagua nguo kwa urahisi.

Majengo ya maduka yanayojishughulisha na uuzaji wa bidhaa tofauti tofauti zikiwemo mashati, makoti na viatu, bidhaa hizi zimepangiliwa katika rafu kwa mpangilio mzuri utakaosaidia wanunuzi kuweza kuchagua bidhaa hizi.

Duka kubwa linalojiusisha na uuzaji wa bidhaa aina ya mikoba. mikoba hii ina rangi tofauti tofauti na imepangiliwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri. mikoba hii hutumika kuhifadhi vitu kama simu nakadhalika.

Sehemu yenye maduka makubwa, iliyokumbwa na watu waliovaa nguo za rangi tofautitofauti, sehemu hiyo hujishuhurisha na uuzaji wa bidhaa tofautitofauti, na watu hufika katika sehemu hiyo, ili kuweza kupata bidhaa mbalimbali zitakazosaidia kukidhi mahitaji yao binafsi.

Duka kubwa linalouza nguo, bidhaa hii imetengenezwa na pamba au nailoni inayotumika na mwanadamu. Kwa ajili ya kuendea ofisini, makanisani na kuvaa kuweza kujikinga dhidi ya baridi.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la kisasa lililotengwa kwa ajili ya kuuza vinywaji vikali juu ya eneo hili kuna bango kubwa lenye maandishi meupe yanayong'aa ikionyesha wazi madhumuni ya sehemu hii ndani ya duka rafu nyingi zimejaa chupa mbalimbali za vinywaji zikiwemo divai bia na vinywaji vingine vikali

Mteja akiwa ndani ya duka kubwa amesimama mbele ya rafu zilizojaa mboga, akiwa amevaa sweta la kahawia na suruali yenye rangi ya bluu. Rafu hizi zina mboga aina mbalimbali kama vile pilipili, tango, nyanya, na tangawizi. Zikionyesha utofauti na upatikanaji wa mboga safi katika duka hili kubwa .

Duka kubwa lenye watu wengi waliovaa nguo za rangi tofautitofauti, duka hili linajihusisha na uuzaji wa bidhaa tofautitofauti zilizopo kwenye vifungashio vya rangi tofautitofauti, zilizopangwa kwenye rafu. Watu hawa wamefika ili kuweza kununua bidhaa hizo.

Duka kubwa lenye bidhaa tofauti tofauti, zilizopo katika vifungashio vya rangi tofauti tofauti bidhaa hizi hufaa kwa matumizi ya binadamu, kwani hukidhi mahitaji ya binadamu, bidhaa hizi pia zimepangwa katika rafu kwa mpangilio sahihi na huuzwa katika bei tofautitofauti.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa likiwa na rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa utaratibu, njia za wateja zinaonekana katika rafu na kaunta ya malipo yenye kompyuta na watu kadhaa wanaonekana ndani ya duka hili kubwa wakiwa wanafanya ununuzi wa bidhaa tofauti tofauti ambazo hukumika majumbani na sehemu nyingine.

Duka kubwa lenye rafu zilizopangiliwa bidhaa za aina tofautitofauti, bidhaa hizi zipo kwenye vifungashio vya rangi tofautitofauti na hufaa sana kwa matumizi ya binadamu, katika kila rafu kuna kielelezo chenye rangi nyeupe ambacho huonesha bei ya bidhaa hizo ambayo mtu huenda kununua.

Duka kubwa lenye bidhaa za aina tofauti tofauti zilizopangwa kwenye rafu aidha bidhaa hizi zimefungwa kwa rangi mbalimbali na rafu ya mabadiliko ya bidhaa hiyo, kwa mwonekano huu unawakilisha hali ya kawaida ya duka hili kubwa ambayo inatoa huduma za bidhaa za kila siku kwa watumiaji nahuweza kuwa kitovu cha shughuli za ununuzi katika jamii.

Safu ndefu za mabunia yaliyojazwa nafaka na bidhaa nyingine nyingi yakiwa yamepangwa kwa utaratibu ndani ya duka kubwa kila gunia linaonekana kuwa na aina tofauti ya bidhaa na baadhi ya bidhaa, zimefunikwa kwa karatasi maalumu yanailoni zikiwa na mfuniko wa plastiki juu yake.

Duka kubwa lenye bidhaa tofauti tofautitofauti, zilizopo ndani ya vifungashio vya rangi mbalimbali. Bidhaa hizi zimepangiliwa katika rafu na hufaa sana kwa matumizi ya binadamu, kwani hukidhi mahitaji yake ya kila siku.

Duka kubwa lenye bidhaa za aina tofauti, bidhaa hizi zimepangiliwa kwenye rafu na zipo kwenye vifungashio vya rangi tofauti tofauti. Bidhaa hizi pia hufaa kwa matumizi ya binadamu.

Mwanamke akiwa ndani ya duka kubwa linalouza bidhaa tofautitofauti. Mteja huyu anatumia mashine ya kujihudumia, akiwa amenyoosha mkono wake wa kulia kugusa skrini ya mashine hiyo. Mbele yake kuna sehemu ya kuwekea bidhaa ikiwa ni nanasi, ambalo huenda amelinunua.

Rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali za vinywaji katika duka kubwa kuna chupa na katoni za juisi na maziwa zilizopangwa kwa utaratibu zikiwa na chapa zenye rangi tofauti tofauti. Taa za dali zina angaza bidhaa hizo zikionesha wingi wa uchaguzi zinazopatikana kwa wateja.